Mabomba meupe yenye mashimo yamewekwa kwa ajili ya kupanda mimea bila kutumia mchanga au kwa umwagiliaji wa matone mashambani.

Kilimo cha haidroponiki kwenye stendi huruhusu mimea kukua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo hata katika nafasi ndogo. Ni suluhisho la kisasa kwa kilimo endelevu mjini.

Kilimo cha haidroponiki ni mbinu ya kisasa ya kulima bila kutumia udongo kinacho tumia maji yenye virutubisho. Ni njia bora ya kuongeza uzalishaji wa chakula katika maeneo ya nafasi ndogo na mazingira ngumu.

Kuna jinsi nyingi za ukulima, moja ikiwemo kupanda bila kutumia mchanga na hii njia inasaidia kupanda chakula nyingi kwa nafasi ndogo.

Katika shamba mtu anaeza funa mimea tafauti kama vile mahindi ambayo unachuna na unasichunga hadi sikuwe ili uwese kupata mahindi kutoka mimea.

Vitunguu ni kiungo muhimu kinacholeta ladha na harufu nzuri katika chakula. Pia vina faida nyingi kiafya zikiwemo kuongeza kinga ya mwili na kuboresha mzunguko wa damu.

Vyakula vya aina tofauti hua vinatengenezwa kwa vyumba ili kusafishwa na kuchaguliwa zile nzuri na zile mbaya ili ziweza kuuzwa au kupatiwa kwa watu.

Nguruwe ni wanyama wanaofugwa na binadamu ili kukula au kama mnyama anayekaa nyumbani kama rafiki, sanasana nguruwe hukuliwa.

Mimea imahitaji maji ili kustawi. Maji inamwagiliwa kwenye udongo ili kuuwezesha kuhifadhi unyevu na kuandaliwa kwa kilimo chenye tija.

Mimea ya mahindi inamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji ili kuhakikisha yanapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora. Umwagiliaji huu hufanyika hasa wakati mvua ni haba au katika maeneo yenye ukame.

Bomba la umwagiliaji linapotoa maji kwenye ardhi husaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri. Mfumo huu wa umwagiliaji hurahisisha kazi ya wakulima kwa kuwa maji huelekezwa moja kwa moja mahali panapohitajika.

Mimea michache inaonekana ikimea katika eneo la udongo mkavu na wa ufa. Hili ni onyesho la jinsi mazingira magumu yanavyoweza kuathiri kilimo na maisha ya mimea.

Umwagiliaji wa mimea kwa kiwango kikubwa, ni njia muhimu ya kuhakikisha uzalishaji wa chakula unakuwa wa kutosha na endelevu hasa katika maeneo yenye ukame au mvua chache.

Pomba lililowekwa ardhini linatumika kwa ajili ya umwakiliaji wa mimea. Kusaidia kusambasa maji moja kwa moja kwenye mizizi na kuhakikisha ukuaji bora wa mazao.

Mimea huhitaji maji ili kukua na unaeza kutumia maji ili kusambaza kwa kutumia mifereji tofauti kwa shamba ili mimea ziwe na maji.